Hiki ni kituo cha maji kinachoitwa Boya water project ambapo kunaye mhudumu upande wa ndani na kunaye mama anayeonekana kuweka mtungi ili apate maji. Kunaye Mzee aliyevaa kingamvua ambaye anaonekana kwenye foleni anangoja maji ya mama yajae ili naye aweke.